Chumba cha upasuaji kinaonyesha timu ya madaktari watano wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na barakoa. Wanazunguka mgonjwa ambaye amelala kwenye meza ya upasuaji wakiwa wamejikita kwenye shughuli muhimu inayohitaji umakini mkubwa.

Mtu mmoja labda mtaalamu wa afya, anatoa sindano kwa mwanamke mzee aliyeketi kwenye kiti. Wote wawili wamevaa barakoa, wakionyesha tahadhari za kiafya. Nyuma yao, watu wengine wameketi wakisubiri, huku sanduku la kubeba chanjo likiwa karibu.

Ni kikundi cha wahudumu wa afya wakiwa wamevalia mavazi yao ya hospitalini na barakoa. Wamesimama katika chumba kinachoonekana kama wodi au chumba cha upasuaji. Kitanda cha wagonjwa kilichofunikwa na shuka nyeupe kinaonekana kushoto na wahudumu wanaonekana wako tayari kutoa huduma.

Kuna mhudumu wa afya aliyevalia ppe kamili akisimamia mgonjwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Mgonjwa amelala kitandani na anaonekana akipatiwa matibabu . Kwa nyuma, kituo cha wauguzi kinaonekana na vitanda vingine vya wagonjwa, ikionyesha mazingira ya hospitali.

Inaonekana mwanamke ameketi kitandani akiwa na mtoto mdogo, wote wakiwa ndani ya chandarua cha bluu. Chandarua hicho kimewekwa kumlinda dhidi ya mbu. Kitanda kina godoro lililofunikwa na shuka zenye miraba. Mazingira ya nyumba yanaonyesha vitu vichache karibu na kitanda.

Katika umati wa watu, mwanaume mmoja aliyevaa suti anatoa kitu kwa mwanamke aliyevaa sare ya buluu na koti la kijani kibichi. Watu wengi waliovalia sare zinazofanana wanamzunguka, wengine wakionekana wakifurahi na kutabasamu.

Kunaonekana mtaalamu wa afya akifanya kipimo cha damu labda cha glukosi au kingine kwa mwanaume aliyeketi. Watu wengine kadhaa wamekaa kwenye viti vya buluu wakiwa wanasubiri au tayari wamehudumiwa. Inaonekana ni kituo cha afya cha nje au kambi ya matibabu.

Kunaonekana mtu aliyevaa fulana ya kijani iliyoandikwa community health volunteer kwa nyuma. Mtu huyo anambeba mtoto ambaye mgongo wake unaonekana huku mkono wake ukiwa umewekwa kifungashio au bendeji.

Ufunguzi wa mdomo unaonekana wazi ukionyesha meno ya juu na chini. Meno kadhaa ya juu yanakosekana na baadhi yameharibika au yamechafuliwa. Meno ya chini yanaonekana kuwa na afya zaidi na nyeupe.

Tunaona daktari wa meno na msaidizi wake wakimhudumia mgonjwa. Wote wawili wamevaa barakoa, glovu na kofia za bluu kwa ajili ya usalama na usafi. Mgonjwa amelala chini akipokea matibabu ya meno katika mazingira ya kliniki.

Daktari wa meno amevaa glavu za blue na koti jeupe la maabara, akishikilia mfano wa meno na mswaki. Inaonekana anaonyesha jinsi ya kusafisha meno, labda akifundisha usafi wa kinywa. Nyuma yake kuna ishara ya uwazi, inayoakisi picha ya daktari mwingine wa meno anayefanya kazi.

Meno safi na meupe ya mtu yanaonekana wazi huku daktari wa meno akitumia kioo kidogo na kifaa kingine kuchunguza kinywa. Mkono aw daktari umevalia glovu ya bluu kuashiria mazingira ya kliniki au ukaguzi wa meno.

Shughuli hii inaonyesha mabadiliko ya meno ya mtu, kabla na baada ya matibabu .Sehemu ya juu inaonyesha meno iliyo na mapengo na kasoro ndogo, hasaa katika meno ya mbele. Sehemu ya chini inaonyesha meno hayo hayo baada ya kurekebishwa, yakionekana kuwa safi, kamili na yamependeza zaidi.

Daktari amevaa glvu za buluu na ameshika chombo cha matibabu chenye rangi ya njano na ncha ya fedha. Kwenye meza kuna vifaa vingine vingi vya chuma vilivyopangwa kwa uangalifu ikiashiria mazingira ya upasuaji au kliniki. Mandhari inaonyesha utaratibu wa matibabu.

Ni mkato wa karibu wa mwanamke mwenye tabasamu nzuri. Ngozi yake ina rangi nyeusi iliyong'aa, na meno yake meupe yanaonekana wazi. Sehemu ya mabega yake inaonekana, ikionyesha ngozi laini, na nywele zake ndefu nyeusi, zinaonekana kidogo kwa upande.

Mikono miwili iliyovaa glavu za rangi ya pinki inashikilia vyombo viwili vya meno. Mkono wa juu unashika kibano cha chuma chembamba huku mkono wa chini unashika kioo kidogo cha meno chenye mpini. Mandhari nyuma ni blue isiyo na madoa ikionyesha usafi na utaalamu wa vifaa hivyo.

Jengo lenye paa la kijani kibichi na kuta za saruji limezungukwa na maji mengi ya mafuriko. Maji yamefunika chini ya jengo na viunga vyake huku majengo mengine madogo yakionekana kwa mbali.

Lori nyekundu la zimamoto limesimama wazi, likiwa na maneno, Fire and Rescue , yaliyoandikwa kando yake. Gari hilo lina vifaa vingi na taa za dharura juu yake. Rangi yake nyekundu inang’aa chini ya anga la blue na inaonekana tayari kwa ajili ya oparesheni.

Ruwaza ina sehemu tatu ikielezea hatua za kukabiliana na mafuriko nchini Kenya. Juu kushoto, kuna choo cha kisasa na kulia kuna tanki kubwa la maji la Kentank likihudumiwa na watu wawili. Chini kuna makazi ya muda yaliyojengwa kwa matawi na kufunikwa na matambara yakiashiria athari za mafuriko na jitihada za kutoa msaada.

Eneo hili linaonyesha moto mkubwa unaowaka usiku, ukitokeza mwanga mkali mwekundu na machungwa angali. Watu watatu, wakiwemo wawili waliovalia sare zenye alama nyekundu ya msalaba, wamesimama mbele, wakitazama miale ya moto. Nyuma yao, mtu mwingine anaonekana kwa mbali katikati ya moto.

Boati ndogo nyeupe inakwenda kasi kwenye maji. Ikionyesha mawimbi madogo. Abiria amevalia jaketi za kuokoa maisha na wanaonekana wakifurahia safari. Bahari au ziwa linaonekana kutulia na anga ni safi .

Wanaume wawili wazima wote wakiwa wamevalia barakoa. Wamesimama mbele ya ubao wa ukumbusho uliowekwa ukutani. Mmoja wao anashika maikrofoni akionyesha uwezekano wa kuwa katika hafla ya usinduzi au hotuba.

Mtu mmoja, akiwa amevalia sare zake kamili na kofia ya njano. Anatumia hose kuzima moto mkubwa unaowaka kwenye jengo dogo. Moshi mweupe na mwekundu unapaa angani, ukionyesha ukubwa wa moto. Povu la kuzimia moto linaonekana chini, likiashiria jitihada za kudhibiti hali hiyo.

Soko hili limejaa aina mabali mbali za matunda na mboga mboga. Machungwa, nyanya, viazi, karoti, vitunguu, na mboga nyingine nyingi zimepangwa vizuri, zikionyesha wingi na bidhaa zinazouzwa. Rangi mbali mbali za matunda na mboga, zinafanya mandhari kuvutia sana, ikionyesha utajiri wa kilimo.

Mandhari yenye upana mkubwa inaonyesha eneo la msitu lililokatwa miti. Kisiki kikubwa cha mti kiko mbele ikizingirwa na mabaki yenye miti iliyokatwa na matawi. Nyuma yake mstari wa miti mirefu ya kijani inasimama ikionyesha mpaka wa msitu uliobaki.

Meza ya maabara inaonekana ikiwa na vifaa mbalimbali vya kisayansi, ikiwemo mashine nyeupe yenye maandishi Horiba Yumizen H 500. Chini ya meza kuna mikebe kadhaa ya plastiki, baadhi ikiwa na mirija, labda ikitumika kuhifadhi vimiminika.

Kuna mtu aliyevaa koti jeupe la maabara. Akichungulia ndani ya kifaa cha chuma kinachofanana na friji au kabati kubwa la kuhifadhia. Kifaa hicho kimepakana na ukuta na dirisha, na kinatokea kua na ishara ya tahadhari nyekundu.

Majengo hospitali yanaonekana yenye ukuta wa matofali na sakafu safi ya vigae. Mlango wa bluu na madirisha yenye vyumba vyeusi vinaashiria chumba cha matibabu. Ndani kuna meza ya uchunguzi ikiashiria huduma za afya zinazotolewa hapo.

Ni troli ya matibabu, yenye droo nyingi zilizofunguka, zikionyesha vifaa vya matibabu ndani. Ina rangi ya buluu, kijivu na nyekundu na ina magurudumu ya kuwezesha usafirishaji rahisi. Kwenye upande wake, kuna ndoo mbili ndogo za taka, na msimamo wa chuma wa kushikilia dripu.

Muonekano huu unaonyesha chupa kubwa la lita tano ya Dairim surgical spirit yenye asilimia sabini ya pombe. Label inasema ni kwa ajili ya huduma ya kwanza na matumizi ya upasuaji. Maelekezo yanaeleza kuhifadhi mahali penye baridi na pakavu mbali na watoto.

Kuna mapipa mawili marefu ya plastiki yenye umbo la mstatili yaliyosimama, moja la bluu na jingine jeupe. Kila pipa lina kufuniko cha umbo la, coober, na mpini mdogo wa kuinua. Yameundwa kwa mtindo mwembamba na wa kisasa.

Mtu anajiandaa kudunga sindano akiwa ameshika chupa ya dawa na sindano. Kioevu kinaonekana kikivutwa kutoka kwenye chupa na sindano ina ncha kali. Nyuma yake kuna chombo cha kutupa taka za matibabu kuashiria mazingira ya kliniki au matibabu.

Meza ina vifaa vya matibabu vilivyotengenezwa kwa chuma cha pua vikijumuisha trei bapa, bakuli lenye umbo la figo na kikombe. Zana kadhaa za upasuaji kama vile makasi, forisi na haemostatis zimepangwa mbele baadhi zikiwa zimefungwa kwenye mifuko ya plastiki.

Ndani ya chumba cha maabara darubini ya kisasa imewekwa juu ya meza nyeupe tayari kwa matumizi. Kando yake kuna vifaa vingine vya kimaabara na chombo cha kuhifadhia sampuli ikionekana mazingira safi na yaliyopangwa.

Kitanda cha uchunguzi cha matibabu chenye matake meusi na fremu ya chuma kipo katikati, kinaweza kurekebishwa na kuna ngazi ndogo yenye hatua mbili iliyopo mbele yake. Kifaa hicho kipo kwenye sakafu ya vigae.

Sanduku la chanjo ya kupambana na polio iliyoandikwa jina novel oral poliomyelitis vaccine limewekwa kwenye sehemu nyeupe. Kando yake kuna chupa ndogo ya chanjo hiyo ikionyesha maelezo ya kiasi na matumizi.

Hiki ni kifungashio cha Panadol Advance kinachopunguza maumivu na homa. Kina rangi ya bluu na nyeupe na huonyesha jina la bidhaa kwa herufi kubwa. Pia kinaelezwa kuwa kinachukua haraka na ni rafiki kwa tumbo kikiwa na vidonge ishirini.

Sanduku hili la dawa. Lina rangi ya kahawia machungwa na neno Dentamol . Limeandikwa kwa herufi kubwa mbele upande wa kushoto kuna mchoro wa jino lenye mizizi kuashiria matumizi ya dawa hii. Juu ya sanduku kuna maelezo mafupi kuhusu dawa lenyewe.

Boksi la dawa ya Calpol Suspension linaonekana wazi, likiwa na rangi ya pinki na nyeupe. Maelezo juu ya sanduku yanaonyesha kuwa ni kwa ajili ya kupunguza maumivu na homa, na pia hutumika kwa mafua, chanjo, maumivu ya kichwa, na maambukizi ya utotoni.

Kuna bidhaa ya dawa za mifugo iitwayo Buvonol Injection, inajumuisha chupa ya dawa yenye rangi nyeusi na sanduku lake jeupe lenye maandishi mekundu na meusi. Maelezo kwenye sanduku yanaonyesha kuwa ni dawa ya sindano kwa ajili ya kutibu magonjwa ya ng’ombe, ikiwemo East Coast Fever.

Anaonekana mtu mzima amevaa barakoa ya kijani akimshika mtoto mchanga aliyevaa nguo za rangi ya pinki. mtaalamu wa afya akiwa amevaa glavu za bluu anampa mtoto mchanga dawa kwa kutumia sindano ya mdomo. Mandhari ya nyuma inaonyesha mtu mwingine na karatasi ikionyesha mazingira ya kliniki au hospitali.

Maafisa wa afya wanatoa huduma za matibabu, labda chanjo au dawa ,kwa watoto katika jamii. Mwamamke mmoja amebeba mtoto mchanga huku mwingine akishikilia, mtoto mdogo anayepokea matibabu. Mwanaume na wanawake wazima wapo karibu. Wengine wakiwa wamevalia fulana za usalama, wakishuhudia shughuli hiyo muhimu ya afya .

Kuna mama akiwa ameshikilia mtoto mchanga aliyefunikwa na blanketi laini, labda hospitalini. Uso wa mtoto unaonekana wazi, akiwa amelala kwa amani, huku mama akimtazama kwa upendo na uangalifu. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yenye usalama, yakionyesha uhusiano wa karibu kati ya mama na mtoto.

Mtoto mchanga anaonekana akipatiwa chanjo ya na mikono ya mtu mzima. mtoto huyo analala kwa utulivu huku mdomo wake ukiwa wazi kupokea matone ya dawa. Tukio hili linaashiria juhudi za kulinda afya ya watoto wachanga dhidi ya magonjwa.

Kiganja cha mtu kimeshika kwa umakini chupa ndogo ya dawa yenye kioevu cheney rangi ya kahawia. kifaa cha plastiki kinaonekana kikiwa kimeunganishwa juu ya chupa. Kikiashiria kuwa ni tayari kwa matumizi.

Ni muonekano wa wodi ya hospitali ambapo vitanda vimepangwa. Mama mmoja anashikilia mtoto mchanga huku mhudumu wa afya akiongea naye kwa umakini. Wagonjwa wengine wanaonekana katika vitanda vyao wakipokea huduma au wakipumzika.

Seti kamili ya vifaa vya kujikinga imewekwa. Ikijumuisha kofia ngumu nyeusi iliyo na mashimo ya hewa. Pamoja na kofia, kuna juzi mbili za pedi za magoti na juzi mbili za pedi za viwiko, zote zikiwa nyeusi na zimeundwa kwa ajili ya usalama.

Kuna lango la mpira wa miguu lililo na fremu nyekundu na nyeusi. Wavu nyeusi umening'inia nyuma ya fremu, tayari kwa mchezo. Inaonekana kuwa imara na iko tayari kutumika uwanjani.

Huyu ni mwendesha baiskeli, amesimama kando ya barabara, akishika mgongo wake, akionekana kama ana maumivu. Amevalia mavazi kamili ya kuendesha baiskeli, ikiwemo kofia ngumu. Baiskeli yake nyeusi imesimama karibu naye, inaashiria matatizo ya mgongo yanayoweza kutokana na kuendesha baiskeli.

Ni mazingira ya kijani kibichi yenye mimea mingi na miti mirefu. Mwangaza wa jua unaonekana ukipenya katikati ya matawi ya miti ukiipa eneo hilo mvuto wa asili. Nyuma yake jengo lenye paa la rangi ya kijani linaonekana likichomoza katikati ya miti likiashiria uwepo wa makazi au majengo mengine karibu na eneo hilo la kijani.

Mmea wenye maua ya njano na majani mengi ume kua vizuri. Maua hayo yame anza kuchanua na pia kuna maganda ya mbegu yalioonekana. Nyuma yake kuna miti mingine na anga la bluu likionyesha mazingira ya asili.

Mmea wa kupanda wenye majani mabichi unaufunika shina la mti. Baadhi ya majani yameanza kugeuka manjano ikionyesha mabadiliko ya msimu au hali ya ukuaji. Mwangaza wa jua unaonekana kwa mbali upande wa kushoto ukiongeza nuru kwenye mandhari ya asili.

Mmea wa aloevera wenye majani manene na marefu. Umeonekana wazi mbele ya picha. Baadhi ya majani yamekatwa, yakionyesha matumizi yake. Nyuma yake, vichaka vingi vya kijani kibichi vinaonekana.